Katika eneo la wazi lililo pembezoni mwa makazi ya watu kuna majengo ambayo yamejengwa, kwa ajili ya utengenezaji wa umeme hii inaashiria uwepo wa maeneo ya sayansi na tekinologia, kwani umeme huu hutumika majumbani na sehemu nyingine kama viwandani.

Katika eneo la kuzalishia umeme kuna mitambo mingi ambayo ina nyaya nyingi zilizotengenezwa. Hii inaashiria uwepo wa usambazaji wa umeme katika maeneo mbalimbali kama vile makazi ya watu na viwandani.

Nguzo za umeme zilizotengenezwa kwa chuma pamoja na miti, zina nyaya nyingi ambazo zinasambaza umeme katika sehemu za mji uliopo pembezoni hapo. Hii inaashiria uwepo wa upatikanaji wa huduma ya umeme.

Katika maeneo ya mji, kuna nguzo ya umeme ambayo imewekwa bango lililoandikwa hatari na kuchorwa alama ya hatari. Hivyo hii inaashiria uwepo wa usambazaji wa umeem katika sehemu za mji.

Katika eneo la barabara kuna magari pamoja na watu, ambapo kuna alama za barabarani zilizoruhusu watu kukatiza. Huku magari yakiwa yamesimama, hii inaashiria uwepo wa usalama barabarani.

Katika eneo la mjini kuna barabara za lami, pamoja na daraja la juu linaloruhusu magari kupita huko. Hii inaashiria uwepo wa shughuli za usafirishaji wa watu pamoja na mizigo mbalimbali.

Watu waliovalia mavazi maalumu wanaendelea na shughuli ya kutengeneza barabara iliyoharibika, kwa ajili ya kurahisisha usafirishaji wa watu pamoja na bidhaa mbalimbali kwenye eneo la mji huo.

Katika eneo la ujenzi, kuna wanaume waliovalia mavazi maalumu; wanaendelea kuendesha magari ambayo yapo hapo kwa ajili ya utengenezaji wa barabara ya lami. Hii inaashiria uwepo wa shughuli mbalimbali za usafirishaji.

Katika eneo la mji kuna barabara ya lami ambayo inaendelea kutengenezwa hapo, huku watu wakiwa wanapita pembezoni mwa barabara inayotengenezwa. Hii inaashiria uwepo wa shughuli mbalimbali za usafirishaji.

Wanawake wawili pamoja na wanaume wawili wamesimama katika eneo ambapo kuna pikipiki walizonazo, hii ina ashiria uwepo wa shughuli za usafirishaji wa watu pamoja na mizigo katika eneo la mji.

Katika eneo la mji lenye mandhari safi na ya kuvutia kuna barabara pana zilizojengwa, huku magari yakiwa yanapita hapo pamoja na pikipiki. Hii inaashiria uwepo wa shughuli za usafirishaji.

Katika eneo kubwa la wazi, lililo na misitu mingi; ambayo imechipua kwa rangi ya kijani kibichi, huku kukiwa na milima, kuna barabara ya lami ambayo imekatiza hapo. Hii inaashiria uwepo wa shughuli mbalimbali za usafirishaji.

Mwanaume mmoja amekaa kwenye pikipiki zinazotolewa na kampuni ya farasi kwa vijana ili kuwaajiri, kwa ajili ya kurahisisha usafirishaji wa watu na mizigo katika eneo la mji. Pembeni yake kuna mwanahabari ambaye anaendelea kuwahoji.

Vijana wa jinsia ya kiume wamevalia barakoa pamoja na glavu, wanaendelea kukusanya taka zilizopo katika eneo hilo. Kisha kuziweka kwenye mfuko, hii inaashiria utunzaji mzuri wa mazingira.

Glasi za juisi pamoja na vijiko vya plastiki vilivyokwisha tumika tayari vimewekwa katika sehemu maalumu ya kuhifadhia taka, hii ina ashiria utunzaji mzuri wa takataka ambao huweka mazingira safi.

Wanaume pamoja na wanawake wanaendelea na zoezi la kukusanya taka taka kisha kuziweka kwenye gari ambalo limeegeshwa barabarani hapo ili kwenda kuzitupa sehemu maalumu, hii ina ashiria uwepo wa utunzaji wa mazingira.

Katika eneo la soko kuna watu wnaoendelea na shughuli mbalimbali huku katikati ya soko hilo kukiwa na nyumba ilio tengenezwa kwa ajili ya kutupa taka zote humo. Huu ni utunzaji mzuri wa mazingira.

Vifaa maalumu kwa ajili ya kutunza takataka vyenye rangi ya kijani, kijivu na nyeusi vimewekwa. Huku ndani yake kukiwa na takataka za aina mbalimbali zilizotayari kwenda kutupwa sehemu husika. Hii inaashiria uhifadhi wa mazingira.

Katika eneo la nnje ya nyumba, kuna takataka zilizo wekwa kwenye plastiki. Zenye rangi nyeusi tayari kwa ajili ya kwenda kutupwa sehemuyakuhifadhia taka. Hii inaashiria upepo wa utunzaji mzuri wa mazingira.

Wanaume waliovalia mavazi maalumu pamoja na balakoa wapo katika eneo la kutupia taka, wanakusanya taka hizo na kuziweka kwenye gari ili kuweka mazingira safi. Huu ni utunzaji mzuri wa mazingira.

Katika sehemu maalumu kwa ajili ya kuhifidhia taka, kuna mifuko mikubwa yenye rangi nyeupe ambayo imejazwa takataka za aina mbalimbali. Hii inaashiria utunzaji mzuri wa mazingira, kwani takataka zimehifadhiwa katika sehemu maalumu.

Wanaume wawili waliovalia mavazi maalumu wanapakia mifuko ya taka kwenye gari lenye rangi ya njano lililo egeshwa pembezoni mwa barabara, hii ina ashiria utunzaji wa mazingira na uhifadhi mzuri wa taka.

Lori kubwa lililo na rangi ya bluu pamoja na rangi nyeupe, limeegeshwa huku likiwa na tanki kubwa ambalo lina maji. Hii inaashiria uwepo wa usambazaji wa huduma ya maji katika sehemu mbalimbali.